Watu kadhaa wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja wameketi au wamesimama karibu na meza ya mbao wakijaza au kusoma nyaraka tofauti. Wamejikita katika Kazi ya uandishi wakiwa na kalamu mikononi na karatasi. Mazingira yanaonyesha Kuwa wako inje labda wakifanya shughuli za kiutawala au mafunzo.

Nyumba ndogo yenye paa la makuti imezungukwa na mimea mingi na miti. Kuna ngazi zinazoelekea juu upande wa kushoto wa njengo na njia pia ndogo inayopita mbele. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na ya kijani kibichi.

Nyayo za miguu zilizochapishwa kwa mchanga mweupe ulio laini na msafi pia zikiwa zinaelekea mbali na kuunda mstari ulio sambamba.

Mandhari mazuri ya bahari na uwanja wa gofu wenye nyasi ya kijani kibichi na miti ya minazi na mengineo. Angani , kuna mawingu meupe yaliyotawanyika na pia Kuna jengo lipo karibu na ufukwe upande wa kushoto.

Kituo cha huduma mashinani, watu wamekaa chini ya hema huku baadhi yao wakiwa wameketi vitini, kuna meza zilizo na vifaa za ofisi kama vile printa na tarakilishi ndogo, eneo lina nyasi ishara ya mazingira ya nje labda eneo la vijijini.

Watu wanatembea ndani ya jengo. Labda duka kubwa. Sakafu ina vigae. Mwanaume mmoja anausukuma toroli lililo jaa bidhaa. Kwenye ukuta upande wa kushoto kuna maandishi makubwa ya airtel money.

Safu ya televisheni zilizopangwa kwenye rafu ndefu labda katika duka la vifaa vya elektroniki au eneo la maonyesho. Runinga zote zimewashwa na zinaonyesha vitu mbalimbali. Sakafu ni ya vigae vyeupe.

Matatu iliyo pakwa rangi nyingi na yenye maandishi kama vile; American Dreams , Lick it na Bamburi Ferri inasimama. Watu wanapita wakitembea kando ya barabara. Makanga yupo anamshukisha abiria kwenye gari. Majengo yapo nyuma.

Kundi la watu wakicheza densi za kitamaduni labda kama sherehe au tamasha. Wanaume na wanawake wamevaa mavazi ya kiasili na mmoja wao anapiga ngoma. Wapo nje katika eneo la wazi. Kuna miti mingi na mijengo kwa mbali.

Mifupa kamili ya nyangumi mwenye nundu ikiwa imewekwa kwenye onyesho chini ya muundo wa paa. Ni mikubwa na imehifadhiwa vizuri inapatikana kwenye ngome ya Yesu yaani Fort Jesus huko mjini Mombasa.

Ndege kubwa ya mizigo ikiwa imesimama kwenye uwanja na unapika au kupakua. Kuna ngazi ya swiss port iliyounganishwa nayo. Wafanyikazi wa ardhini wamevalia sare. Wengine wamesimamia shughuli za upakiaji au upakuaji. Na watatu wapo wanapiga gumzo.

Hoteli au makazi ya kifahari yaliyoko ufukweni mwa bahari. Bwawa la kuogelea lenye umbo la kipekee, limezungukwa na vijiwe. Lipo karibu na ufuoni kwenye mchanga mweupe. Boti kadhaa zimetia nanga katika maji ya kina kifupi. Majengo yenyewe yana paa za makuti.

Mtaa mwembamba unaonekana kuwa katika mji wa zamani, ambapo majengo ya kale yamejipanga pande zote mbili, mtu amepanda punda mazingira ya utamaduni wa kale na maisha rahisi yasiyotegemea usafiri wa kisasa.

Mombasa Terminus. Jengo hili la kisasa na lina ghorofa kadhaa na madirisha ya vioo. Watu wengi wako mbele na wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, labda wengine na wasafiri ama wafanyikazi wa hapa mahali.

Foleni ya malori ya four , yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Gari la mbele lina rangi ya samawati na maandishi kwenye namba zake za usajili. Kando kuna majengo kadhaa na mimea tofauti iliyo simama wima.

Malori mawili makubwa yaliyopakia mzigo na kufunikwa kwa turubai ya kijani kibichi yakiwa yameengeshwa kando ya barabara. Kati yao kuna nafasi yenye vifaa mbalimbali vya chuma ikiwemo miundo ya rangi nyekundu na nyeupe.

Ndege ya abiria yenye maandishi jambo jet ubavuni imesimama kwenye uwanja, karibu yake kuna tractor imebeba trailer ndogo na mfanyikazi wa eneo hilo anatembea mbali kidogo. Miti na mimea mingine imetapakaa huko nyuma.

Mandhari ya Pwani yenye mchanga mweupe na miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea ya kijani. Upande wa kulia kuna jengo kubwa lenye madirisha tele likiwa labda bado linajengwa. Ngazi za ujenzi zipo pia minazi mirefu upo katikati. Mtu aliyevalia shati nyeusi ameshika tairi.

Mashuwa iliyopinduliwa yenye rangi nyeupe upande wa chini, ikiwa imelala kwenye ufuo wa mchanga. Mtu mmoja amesimama akitazama upande wake wakulia na amevaa shati na kofia ya samawati ,mbali zaidi kuna vibanda vichache vilivyoezekwa kwa nyasi na miti.

Mandhari ya mtaani katika mji. Jengo kubwa la hoteli lenye ghorofa kadhaa ikiwa ishara ya hoteli. Chini yake barabarani, magari ya rangi zambarau na mengine yaliyo simama au kusonga, watu wanaonekana wakitembea. Milima ipo nyuma.

Vivuko viwili, kimoja kikiwa kimebeba abiria na magari na kingine kikiwa kimekaribia au kuondoka. Majengo mawili marefu yapo nyuma yamesimama wima, mimea mingi ipo kandoni mwa maji.

Sehemu ya ukuta wa zamani za kale uliotengenezwa kwa mawe au matofali yaliyofunikwa na plasta iliyochakaa yenye rangi ya kijivu na alama za kuzeeka. Katikati kuna mlango wa mbao wenye umbo la upinde na umefunguka kuelekea ndani ya jengo.

Ferry mbili zinazofanana zenye rangi ya samawati za abiria na magari. Vivuko hivi vimeegeshwa majini karibu na ufukwe huku majengo na miundo mingine ipo nyuma kwenye nchi kavu.

Jengo leupe lenye paa la makuti likiwa kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe ambapo pana miti 𝑦𝑎 minazi na mimea mingine ya kitropiki, karibu kuna nguzo na wavu wa voliboli wa ufuoni bila shaka ni eneo la mapumziko.

Sehemu ya ndani ya kanisa , viti vimepangwa sambamba na viko vingi. Nguzo Kubwa zinazoshikilia paa na madhabau yaliyo mbele ambapo pana msalaba wa rangi ya dhahabu

Mandhari ya mto ama au mkondo wa maji unaotiririka kwa utulivu ukiwa na miti mingi yenye majani mabichi kando ya kingo zake, upande wa kushoto kuna sehemu yenye mchanga, anga ina mawingu na kusababisha mwanga hafifu. Angani kuna ndege ndogo inaruka.

Ufuo wenye mchanga ambapo kuna "boti" kadhaa zilizotua na zingine zikiwa zimetia nanga karibu na maji. Nyuma kuna vibanda vya makuti na mbao. 𝐽𝑢a halipo kali sana.

Lori la mizigo limebeba masanduku ya mbao likipita karibu na bandari au eneo yenye kreni kubwa yenye uwezo wa kuinua tano sitini na tano. Pia kuna kinu kidogo cha upepo kipo juu yake. Kando kuna mlima ulioko na mimea kiasi.

Ndege aina ya kunguru wa nyumbani akiwa ametua juu ya paa la makuti huku kukiwa na minazi mirefu nyuma yake. Mazingira ya kitropiki au ya kipwani kwenye jua kali. Kuna mawingu meupe na pia hali ya hewa ipo sawa.

Sehemu ya ndani ya msikiti, sakafu imefunikwa na zulia au mkeka na nafasi wazi pa kuswalia. Milango mikubwa na madirisha yenye miundo ya kipekee iliopambwa kwa matao na mapambo ya kijiometri. Fani na chandelier zinaning'inia kwa dari.

Boti mbili zimeeegeshwa bahari chini ya anga yenye mawingu kidogo kubwa lina rangi ya samawati na nyeupe paa lake la kijani kibichi na mtu mmoja amesimama ndani yake. Maji yana mawimbi kidogo na kuna alama ya mkondo wa chombo chengine cha maji.

Mwanamume aliyevalia mavazi ya kitamaduni yanayofanana na yale ya kimasai amesimama kwenye ufuo wenye mchanga mweupe karibu na bahari yenye mawimbi kidogo angani pana utulivu na hali ya hewa inaoneka imetulia.

Safu ya jokufu za kifua ama chest freezers ndani ya duka la vifaa vya elektroniki. Bidhaa hizi ziko mpya na zimepangwa kwa maonyesho. Ikiwa zingine zimefunguliwa vifuniko. Baadhi ya bidhaa hizo zina chapaa kama vile Prum ama Samsung. Pia, kuna lebo za bei ya mauzo.

Timu ya kandanda, wachezaji mpira wa miguu wakiwa wamesimama uwanjani, wamevalia jezi nyeupe zenye herufi KDF mbele ikionyesha uhusiano wao na jeshi la ulinzi la kenya. Nyuma yao kuna basi lenye rangi ya kijivu.

Duka la rejareja la Diani legend store liko na nguo zimepangwa kwenye wadoli wakubwa hapo nje. Kuna mabango yanayotangaza huduma kama vile; ukarabati wa simu, uprogramishaji wa ufunguo, kamera za usalama na vifuli vya baiskeli. Upande wa kushoto kuna mitungi ya gesi ya rangi tofauti.

Jengo kubwa la kanisa lenye muonekano wa kipekee, Lina ghorofa kadhaa. Mbele kuna duara la barabara yaani round about , yenye mimea kidogo. Magari na pikipiki yanapita. Nguzo za umeme na nyaya zake zinapita juu.

Jengo la kanisa limezungukwa na aina mbalimbali za miti. Kuna watu wamesimama kandokando. Uwanja uko tambarare, hauna nyasi. Kuna nyaya za stima zimepita mbele yake. Nyuma kabisa kuna nyumba yenye paa la kijani.

Ufuoni mwa bahari kuna dau linaonekana likielea kwenye maji , watu wawili wanafanya usafi wa mazingira, mawimbi yapo kiasi, mawingu ya mvua yametapakaa ni kama baadaye kunaeza nyesha, mchanga uko mweupe.

Kundi la watu wakiwa kwenye maandamano au mkutano wa kisiasa. Mtu aliye mbele anashikilia bango kubwa lenye picha ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka viongozi maarufu wa kisiasa nchini Kenya. Mazingira yanaonekana kuwa ni eneo la mjini.

Msongamano wa magari makubwa makubwa unaonekana hapa. Magari yamesimama tisti hakuna linalo songa mbele wala linalorudi nyuma. Kando kunaonekana kuna miti midogo midogo. Barabara yenyewe ni ndefu hata huoni mwisho.

Kijiji chenye nyumba za kitamaduni na mimea, watu wawili mwanamke na mwanamume wanatembea kwenye njia ya udongo inayopita kati ya nyasi na vichaka vidogo vidogo, kando yake kuna miti mirefu na ata mimea ya mnazi.

Sehemu ya ufuoni 𝑚𝑤𝑎 bahari iliyoandaliwa kwa ajili ya kupumzika. Hapa kuna viti vya mbao, myavuli ya makuti juu ya viti hivi ili kuzuia jua kali. Kuna vigodoro vya samawati, miti ya minazi na mazingira yapo tulivu.

Ufuko wa bahari wenye mchanga mweupe na mawimbi yanayo vuma kuelekea ukingoni. Yakitengeneza poo. Mandhari yanaonyesha utulivu na mazingira pia Yako safi .Hali ya anga inaonekana ikiwa sawa kabisa.

Msikiti mkubwa umejaa waumini teletele. Bila shaka hii itakua ijumaa wamekuja kuabudu Mungu wao. Hali ya anga pia inapendeza saana, kuna vimeremeto vimeremeto vimepangwa juu ya msikiti huo.

Foleni ndefu ya magari makubwa yakiwemo malori ya mizigo na mafuta. Yamesimama barabarani kama msongamano katika eneo la mpaka au kituo cha ukaguzi, ambapo madereva wanaweza kulazimika kusubiri kwa muda mrefu.

Meli iliyosheheni vyombo vya usafirishaji, almaarufu konteina, yawasili kwa kituo cha bandari. Wahudumu wanazing'ang'ua mali hizo kwa kutumia chombo cha kreni.

Ufuoni mwa bahari ulipotapakaa miti tele ya minazi kumejengwa vijumba jumba vidogo vya makuti. Pia kuna miti kadhaa. Bahari inaonekana ikiwa safi inayopendeza.

Sehemu ufo mwa bahari iloandaliwa kwa ajili ya kupumzika kuna viti vya mbao miavuli ya makuti ili kuzuia jua kali vigodoro vya bluu miti ya minazi na mitende mazingira yenyewe yapo tulivu.

Jengo la posta la Mombasa. Mbele yake kuna tuktuk kadhaa zinapita. Watu pia wako kwenye biashara hapo mbele. Wengine wanapita wakiendelea na shughuli zao. Nyuma, kando huko kuna majengo ya blue .

Ufuoni mwa bahari, kumepangwa viti vya kupumzikia na kuota jua. Kuna miavuli ya makuti na mchanga mweupe. Maji hayana mawimbi na watu wanatembea kando, kando yake.

Ofisi za uhamiaji za Kenya imejaa wananchi pomoni. Kuna watu wamesimama wakihudumiwa. Wengine wamekaa wakisubiri kwa subra kwenye viti vyao vya chuma. Kuna wengine huko kando wakingoja kwa foleni.

Ufuoni mwa bahari. Bahari imetulia tuli na kumependeza. Hali ya anga pia imependeza. Madao yako yanaelea kwenye maji. Kuna mtu anangangana kusafisha mazingira kwenye ufuo huo.

Shabiki wa team ya Tusker wanaonekana wakisherehekea, wote wamevaa sare za njano. Mtoto mmoja amebaki amezubaa akimtizama mbaba aliyeweka mikono yake juu huku ameshikilia Tusker upande mmoja. Wengine wapo nyuma yake wakiwa wametazama kote uwanjani.

Barabara imejaa magari mengi. kuna majumba. Kuna nyaya za stima zimepita kila mahali .Kuna kamti hapo kamechomoza na hata tuktuk amabayo ina ngangana kupambana na magari mengine. Nyumba zenyewe ni kubwa kubwa za ghorofa.

Eneo la kibiashara na maduka kadhaa yaliyojengwa kwa mbao na mawe, yakionyesha bidhaa kama vile nguo na mifuko. Sehemu ya kioo cha pembeni cha gari kinaonekana chini kulia. Mazingira yana miti na mimea. Barabara yenye lami ipo mbele.

Uwanja wa michezo tofauti tofauti umejaa umati wa watu waliohudhuria, kushuhudia ama kushabikia michezo inayoendelea. Kuna wenye kukimbia, kuna wenye kurusha miti na hata wenye kurusha vyuma.

Ukuta wa kanisa wa Mombasa light house, uliosimamiwa na kunguru wawili na kidege moja aliyesimama kwenye nyaya ya stima. Kuna geti leusi na mataki mawili ya maji, kuna miti inayoonekana kwa mbali na pia mazingira hayakai mazuri kwa sababu hapo nje kuna 𝑘𝑎𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑎 uchafu uchafu kiasi.

Waumini wa dini ya kislamu wakiwa wanaswali inje hadharani. Kando kuna miti na kuna mwingine anaye ongoza kwa ibada hiyo. Wanaomba huku wakiwa wameshikilia mikono yao. Wako tayari kusujudu na kuswali.

Kituo cha gari la moshi almaarufu SGR. Abiria wanaonekana wakipanga foleni wakiingia mmoja mmoja kwenye treni. Chini kumewekwa pevmenti ili watu wasikanyange michanga, na juu pia kuna kibao kilicho funika iliwasipigwe na jua.

Nyumba ya udongo yenye paa la makuti, imezungukwa na mimea. Mwanamke amesimama mbele akitazama kuelekea mlangoni. Mazingira yake ni masafi na yanapendeza. Ardhi yenyewe iko tambarare, hakuna milima wala mabonde.

Ukuta uliochorwa maua na michoro mingine mizuri. Ukuta huu umependeza bila shaka. Hapa ni njiani, watu wakipita watakua wanafurahishwa na maua haya na michoro hiyo inayo pendeza. Ama kweli kazi hii ni njema.

Mabasi mawili ya masafa marefu yako kwenye stesheni ya kujazia mafuta ni kama yanataka kutoka kuendelea na safari yake. Kuna watu wamekaa kando kando wakisubiria gari lipite na kuna wengine wanaonekana wakitaka kuuza bidhaa zao.

Ufuko wa bahari lenye mchanga mweupe na mawimbi yanayovuma yakielekea ukingoni . Yakitengeneza pofu .Mandhari inaonyesha utulivu. Na mazingira yako safi .Hali ya anga inaonekana iko sawa kabisa.